Lori lenye rangi ya fedha limesimama barabarani likiwa limebeba gari la kifahari la rangi ya samawati. Barabara ni lami na inaonekana ina unyevunyevu. Bandari ya nyuma ni shamba kubwa la kijani kibichi na kwa umbali miti michache inaonekana.

Ubao mkubwa mweusi unaonyesha viwango vya kubadilishana fedha za kigeni. Juu ya ubao, nembo ya Oriental commercia bank limited Inaonekana. Maandishi mekundu yanaonyesha tarehe sita mwezi wa nane na saa nane na dakika ishirini na tatu. Kila sarafu ina safu mbili za viwango we buy at na we sell at kwa noti na hundi.